Hiki ni kitabu cha kiteknolojia ya usayansi, na hiki kitabu kinatumika kwa watoto wa darasa la saba. Hapa wanaweza fundishwa jinsi ya kiteknolojia kama kutumia aina mbalimbali kama computer , simu.

Ni mlango ambao unaonyesha darasa la kidato cha kwanza R, ambapo wanafunzi, huingia kusomea na tena kufunzwa vitu aina mbalimbali.